Katika soko kwenye duka la kienyenji, zandari za Kimasaai zimewekwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kuuzwa. Zandari hizi, zina mapambo ya kipekee yaliyotengenezwa kwa shanga zenye rangi mbali mbali ikiwemo nyekundu, kijani, njano na nyeupe kuvutia macho ya wateja.

Katika sehemu fulani, kwenye mazingira tulivu gari nyingi zimefikwa na zinaonekana kuegeshwa, watu, wanaonekana kupita wakielekea mkutanoni, wamiliki wa magari haya wanaonekana kufika kwa ajili ya mkutano huohuo ambao unaendelea.

Mishini mbalimbali za nywele bandia na mikanda imepangwa kwenye stendi ya kuuza. Zikiwa zimeangikwa kwa mpangilio ili kuwavutia wateja. Mikanda ya rangi na ukubwa tofauti pamoja na prits za mitindo na rangi mbalimbali, zinaonekana zikininginia zikiwa tayari kuuzwa sokoni.

Tangazo hili, linaonyesha bima ya magari. Ikiwa na picha ya magari mengi ya kifahali, yanayong'aa barabarani, katika sehemu ya maegesho salama. Juu ya picha, kuna, maandishi, yanayowasawishi, wamiliki wa gari, kuchukua bima hii, ya kuaminika.

Gari la aina ya kusafirisha mizigo, linaonekana likipendeza sana, gari hili limeegeshwa kwenye uwanja fulani, nyuma ya uwanja huo, panaonekana miti mingi iliyostawi na matawi ya kijani yanaonekana kwa umbali.

Hela zinazohesabiwa zimewekwa katika makundi mbali mbali kwa matumizi maalum ya kipekee, manoti na shilingi hamsini na mia mbili yapo upande wa katikati hesabu ikiendelea.

Wanabodaboda wanasawishiwa kuchukua bima kupitia tangazo , gharama zote ikiwemo maelekezo na taratibu zingine zimeweza kuorodheshwa pia.

Katika chumba kimoja kinachoonekana ni chumba cha maonyesho ya magari ya kuuzwa. Gari zinaonekana zikiwa nyingi. Zikiwa katika aina tofauti na za rangi tofauti. Kuna rangi nyeusi, kuna rangi nyeupe hata nyekundu.

Kwenye mazingira ya kibiashara , duka ndogo linaonekana, pembeni kuna watu wanaonekana kuketi. Duka hili lina maandishi yanyosomeka kama M-pesa, milango ya duka hili imepakwa rangi ya kijani.

Kwenye mazingira yanayoonekana kuwa ya kibiashara, watu wawili wanaonekana kupeana mkono. Mtu moja upande wa kushoto, anamukabithi mwezake ufunguo wa gari. Juu ya meza, kuna kitu kinachoonekana kama kitabu na kalamu. Kuna wezekano kwamba hawa wamesahini mkataba.

Gari jipya jeupe, linaonekana likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Vioo vyake vimepandishwa vyote, huku guruduma zikiwa katika hali nzuri. Linaashiria kwamba, linaenda kununuliwa.

Tangazo la picha linaloonyesha boda boda kuwashawishi wanabodaboda kuchukua bima ya rahisi kwa shilingi elfu mbili na mia tano kwa miezi sita inaonekana . Vile vile tangazo hilo linaonyesha uzito wa usalama wa boda boda na umanufaa ya garama huku likiwahakikishia waendashi boda boda kulinda maisha yao na ya biashara zao.

Lori kubwa maalum la kusafirisha magari linaonekana barabarani likibeba magari kadhaa. Magari hayo yamepangwa kwa ustadi katika ghorofa mbili juu ya trela ya Lori hiyo. Yakiwa yamefungwa kwa mikanda ya usalama ili yasisonge wakati wa usafiri.

Kuna noti nyingi za elfu moja ya zamani zikiwa zimekusanywa pamoja, noti hizo zinaonekana zimechoka kidogo ,baadhi zikiwa zimekunjana na nyingine zikiwa zimechakaa pembeni kutokana na matumizi ya mda mrefu , picha ya kiongozi wa zamani pia inaonekana.

Duka linalouza bangili za kimaasai pamoja na bidhaa nyingine zinazohusiana na utamaduni wa kimaasai inaonekana. Bangili hizi zimepangwa vizuri kwenye mabano ya kuonyesha bidhaa. Zikiwa na rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, blue , nyeupe, kijani na njano.

Katika skrini ya simu, kuna onyesho ya salio ya Mpesa, ndani ya programu ya Mpesa. Salio hilo linaonekana kwa maandishi makubwa upande wa juu wa onyesho hilo katika ukurasa huo.

Kwenye mazingira yanayoonekana kuwa ya kibiashara, kibanda kimoja cha wazi kinaonekana, kinacho uza matunda mbali-mbali ikiwemo, ndizi, machungwa, mahindi, nyanya, viazi, pamoja na vitu vingine. Wateja, wanaonekana wakipita mmoja baada ya mwingine kwa ajili ya kuvinunua.

Tangazo linaloonyesha gari la teksi likiwa safi na limeegeshwa pazuri huku dereva akiwa amesimama kando yake akitabasamu kwa furaha ishara ya kuridhika, juu ya tangazo hilo kuna maandishi makubwa yenye kuvutia yakiwa na ujumbe.

Duka la M pesa linaonekana, likiwa katika eneo la biashara lenye shughuli nyingi. Nje ya duka hilo kuna mabango na nembo zinazotambulisha huduma zinazotolewa. Upande mmoja ukiwa na bango la kijani lenye maandishi ya M pesa ,upande mwingine ukiwa na bango lenye maandishi Equity Bank Agent.

Nisani nyeupe imegeshwa kando ya barabara. Gari hilo lina mwangaza wa rangi nyeupe inayongaa. Likiwa safi na nathifu. Milango yake imefungwa na madirisha yamepandishwa. Magurudumu yake yanaonekana kuwa katika hali nzuri, na kioo chake mbele kimewekwa vizuri kikionyesha mwangaza wa juu. Linaonekana ni gari la kuuzwa na mteja yupo tayari kujia.

Marenge mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye soko kwa mauzo. Marenge haya, yana ukubwa, na maumbo tofauti. Mengine yakiwa makubwa sana, na mengine madogo. Lakini yote, yanaonekana kuwa mabichi, na yenye rangi ya chungwa, kijani na njano.

Kwenye mazingira ya kibiashara duka moja linaonekana. Duka hili linatoa huduma za mpesa pamoja na ajenti wa benki ya Equity. Mbele ya duka hilo kuna mwanadada mmoja ambaye amesimama akiwa na mavazi ya kiislamu.

Katika mazingira ya kibiashara, kwenye soko wazi panaonekana matunda mengi yamewekwa kwa ajili ya kuuzwa. Matunda haya, yamepangwa kwa utaratibu mzuri. Mtu mmoja aliyevaa kofia anaonekana kuketi akiwasubiri wateja ili waje kununua matunda hayo.

Risti ya mamlaka ya bandari ya Kenya inaonekana ikiwa imechapishwa kwenye karatasi safi, juu kabisa kuna neno la mamlaka la bandali la Kenya pamoja na jina lililoandikwa kwa maandishi makubwa Kenya Ports Authority.

Tangazo hili, linaonyesha bima ya pikipiki. Likiwa na picha ya bodaboda pamoja na helmet .Wanabodaboda wote, wanashawishiwa kuchukua bima hii, ili kujikinga na hatari yoyote itakayotokea barabarani.

Rununu inayoonyesha salio kwenye akaunti ya m pesa, ya muhusika mwenyewe, pamoja na matumizi yake ya hivi karibuni.

Magari ya kifahari yanaonekana kuegeshwa sehemu fulani magari haya ni ya muundo mbalimbali na aina tofauti yanapendeza kwa mwonekano wa mbali na yanavutia .Yako mahali kwa ajili ya kuuzwa.

Magari mbali mbali yanaonekana yameegeshwa kwenye sehemu ya maegesho. Kila gali, limepaki kwa mpangilio mzuri. Rangi za magari hayo ni tofauti. Baathi yakiwa meupe, mengine meusi, kijivu, na hata mengine ya rangi, ya angabu kama vile buluu.

Tangazo hili linaonyesha huduma ya bima inayotolewa na Mayfair Insurance. Kwenye tangazo hili watu wamehimizwa na kustawiwa kuchukua bima hii kwa adili ya manaufaa ya na kujikinga iwapo hatari yoyote itatokea baadaye.

Katika chumba cha maonyesho, magari mengi ya aina tofauti yanaonekana. Magari haya, yapo katika rangi tofauti. Ikiwemo rangi ya blue , rangi nyeupe, rangi nyeusi, rangi nyekundu, na zinginezo.

Tangazo hili linaonyesha bima ya ajali binafsi. Kwenye tangazo kuna picha ya mtu mmoja, aliyeanguka chini pamoja na baiskeli. Juu ya picha hiyo kuna maandishi makubwa yanayosema, Linda maisha yako kwa Bima ya ajali binafsi.

Kwenye mazingira yanayoonekana kuwa tulivu, panaonekana magari mengi. Magari haya ni ya aina tofauti na yana rangi tofauti. Ikiwemo rangi nyekundu, nyeusi, nyeupe, buluu pamoja na rangi zinginezo.

Duka ndogo lenye maandishi ya Mpesa kwenye mlango inaonekana bidhaa ikiwemo maji ya dasani, soda na biskuiti zinauzwa hapa pia.

Kwenye mazingira ya kibiashara, panaoneka duka moja ndogo. Milango ya duka hii yote imefunguliwa. Kwenye mlango upande wa kushoto, lina maandishi iliyoandikwa Mpesa, kuashiria kwamba huduma za Mpesa zinapatikana katika duka hili. Kuna vibuyu ya rangi ya njano ambavyo vinaonekana katika upande wa kushoto pia.

Kwenye duka la maziwa mteja mmoja anaonekana akiingia kwa ajili ya kununua maziwa, nje ya duka kuna mutungi wa kubebea maziwa.

Sandalsi za kimaasai zimepangwa kwa mpangilio mzuri mwema, katika sehemu moja sokoni, zinaonekana za kuvutia zikiwa za rangi tofautitofauti, zikiwa na michoro na migwaro inayowavutia wateja, zimetandazwa ili wateja waweze kuziona kwa urahisi.

Magari mengi yanaonekana kuegeshwa katika sehemu fulani. Magari haya ni ya rangi tofauti. Wamiliki wa magari haya wanaonekana kuwasiki kwa ajili ya mkutano fulani, ama zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Kuna viatu vingi aina ya sandles vilivyopangwa kwenye soko la wazi vikiwa vimewekwa kwenye meza na baadhi vikiwa sakafunu, tayari kuuzwa kwa wateja .Rangi na mitindo mbalimbali ya sandles zinaonekana zikiwa zimepangwa mpangilio ilikufutia wanunuzi.

Mtu mmoja kwa mikono yake yote miwili, ameshika pesa mkononi. Pesa hizi zote ni za manoti ya elfu moja, bali za kitambo. Upande wa juu pesa hizi, panaonekana sura ya aliyekuwa raisi wa kwanza.

Katika chumba cha maonyesho, magari mengi yanaonekana kuegeshwa kwa ajili ya kuuzwa, yamo katika rangi tofauti ikiwemo nyekundu, nyeupe, nyeusi, rangi bulu pamoja na zingine. Gari hizi ziko kwa wingi na zinaonekana kupangwa katika mpangilio ulio sawasawa.

Tangazo hili linaonyesha picha ya familia iliyo na furaha. Baba, mama na mtoto mdogo wakiwa wamekaa pamoja wakiwa na tabasamu. Wamevalia mavazi ya kawaida ya kifamilia na wanapendeza wakiwa katika mazingira ya nyumbani. Juu ya picha hiyo, kuna maandishi yanayosema, tunza jamii na CIC FAMILY MADISURE.

Magari mapya yamepangwa kwa mustari moja kwa moja kwenye eneo la mauzo. Yanangaa kwa rangi mbali-mbali. Ikiwemo, nyeupe, nyeusi, buluu, na zinginezo. Gari zote, zipo tayari, kuajili ya wateja kukagua.

Maelfu ya mapesa, mikononi ya binadamu kutoka benki kuu ya Kenya kwa ajiri ya matumuzi katika biashara huku Kisii.

Katika screen ya simu inayoonekana kubeba mkononi pana huduma mbalimbali zinazonekana. Kuna huduma ya kutuma pesa, huduma ya kutoa pesa, kununua salio, hudua ya mshwari pamoja na huduma ya lipa na mpesa.

Katika mazingira tulivu, gari nyingi za aina mbalimbali zinaonekana zimeegeshwa. Gari hizi, ziko katika rangi tofauti ikiwemo blue , nyeusi, nyeupe na zinginezo.

Kwenye kibanda kidogo, vitu vingi vinaonekana kuuuzwa. ndizi, vitunguu, mananasi, pamoja na vingine vingi vinaonekana kuwekwa tayari kwa ziria wataja kuvinunua.

Duka hili, Lina maandishi mkubwa yaliyoandikwa, Mount Kenya Milk Deport , kwenye bango la mbele. Ndani ya duka, wateja wachache wamesimama wakihudumiwa. Wengine, wakiwa pembeni wakismama na mmoja anaonekana kuzungumza na simu.

Tangazo la bima ya nyumba inaonyesha picha ya nyumba nzuri. Nyumba hii, ya kupendeza inavutia. Kwa hivyo kuwahimisha na kusawishi watu wote wachukue bima ya kujijengea nyumba na kumiliki makao yao ya nyumbani.

Mtu anaonekana akiwa ameshika noti ya elfu moja mkononi mwake . Mkono wake , umeikamata noti hiyo kwa umaakini kana kwamba anaihesabu au anaipanga kabla ya kuitumia . Noti hiyo ya rangi ya kaawia na kijani imekunjwa kidogo, ikiashiria imeshika mikono mara kadhaa.

Kwenye soko la wazi panaonekana bidhaa mbalimbali zinazo uzwa kuna soksi zilizo fumikana sana na nguo zingine zinaazo onekana kuwa ni nguo za mitumba wateja wanasubiriwa kufika kununua.

Magari mengi mapya kwenye maegesho, yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa, yanaonekana ya kupendeza yakiwemo ya kala tofautitofauti.

Duka ndogo linaonekana likiuza bangili za kimasai pamoja na bidhaa nyingine za kitamaduni. Bangili hizi zimepangwa vizuri zikiwa za rangi mbalimbali zenye muundo wa kitamaduni wa kimasai. Zimetengezwa kwa shanga ndogo. Mbali na bangili, kuna bidhaa nyingine kama vile shanga za shingoni, vikuku, hereni, mapambo ya kichwa na vitambaa vya kimasai.

Viatu vyepesi vimewekwa kwenye onyesho tayari kuuzwa. Vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya rafu, vikiwa na rangi na mtindo mbalimbali. Vinaonekana kuvutia macho ya wanunuzi. Baadhi ya viatu hivyo ni vya michezo, vingine ni vya kuvaa ndani, vingine ni vya kila siku, vyote vikiwa na umbo la kisasa.

Magari matatu yanaonekana kuegeshwa sehemu fulani kwenye tangazo la bima ya magari. Magari haya yanaonekana katika hali nzuri yakionyesha umuhimu wa kuwa na bima inayo linda magari didhi ya hasara na uaribifu.

Katika uwanja fulani, magari mengi yamefika na yanaonekana kuegeshwa sehemu fulani; kuna tent nyeupe, kuashiria kwamba wenyeji wa magari hayo wamefika kwa ajili ya mkutano.

Mazingira haya yanaonekana kuwa ya kibiashara. Viatu vingi, vinaonekana vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kuuzwa. Viko katika miundo tofauti na rangi tofauti ikiwemo ile ya njano, nyeupe, nyeusi, na zinginezo. Watu wanapita mmoja mmoja wakitazama kwa minajili ya kuvinunua.

Lori kubwa la mizigo, linaonekana likisafirisha magari kadhaa kupitia barabara kuu. Magari hayo mapya, yamepakiwa kwa mpangilio mzuri juu ya trela la ngazi mbili. Kila moja, likiwa limefungwa kwa usalama ili yasisonge wakati wa safari. Haya yote, yanaonekana kwenda kuuzwa.

Kuna friji ambayo imehifadhi vinywaji vikiwemo soda, mbeleni kuna viazi, juu yake kuna boksi ambayo inatumika kupakia viazi hivi iwapo mteja atapatikana.

Mapambo ya urembo yamepangwa sawasawa kwa ajili ya kuuzwa. Muuzaji ameketi akionekana mwenye wasiwasi sana huku akizidi kuzipanga bidhaa zake zote kwa kina.

Kibanda kidogo cha matunda, kikiwa pembezoni mwa barabara. Ndani ya kipanda hicho, kuna matunda ya ina mbalimbali yaliyo pangwa kwenye vikabu na masanduku madogo. Kuna machungwa, dizi, mapera, maembe, na matikiti maji ya kiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri.

Kuna kibanda kidogo cha kuuza matunda kikiwa kando ya barabara . Matunda mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri sana. Kuna ndizi zilizoiva, machungwa, mapera, maembe, matikitimaji yaliyokatwaa kwa vipande na maupuro yaliyomeremeta kwa uzuri.

Gari zaidi ya tatu kwenye maegesho, wenyewe, wameonekana kufika katika mkutano ulio andaliwa, walinzi katika uniform zao wanaonekana kukinga, magari haya yasipate uharibifu wowote.

Kwenye soko la wazi vinaonekana vitu vingi ambavyo vinauzwa kuna vitunguu , matunda, pilipili , ndizi , mifuko ya kubebea vyakula , vitambaa na mhudumua mmoja aliyevaa kofia nyeusi anaonekana akivyaangalia na kuvipanga kwa ustahili mkubwa.

Baisikeli imeegeshwa mbele ya duka la M-PESA duka hilo lina bango la kijani lililoandikwa M-PESA kwa maandishi meupe ikiwa imeonekana wazi, baiskeli hiyo ina kiti cha kubeba mzigo nyuma na matahiri yake yanaonekana kuwa na vumbi kidogo ikionyesha imetumika.

Gari la kifahari lenye rangi nyeusi linaonekena likiwa limeegeshwa nje ya gate fulani. Mazingira haya yanaonekana kuwa makao ya mtu fulani. Mumiliki wa gari hili ana uwezekano wa kuwa nyumbani kwa nyumba yake.

Gari la Aina ya Nisani jeupe linaonekana likiwa limeegeshwa sehemu fulani. Mazingira haya ni wakati wa usiku usiku. Mataa yake yanawaka kwa uewedi wake. Gari hili limefunguliwa mlango wake na madirisha yote yamefungwa.

Panaonekana tangazo moja, linalowashawishi watu kuchukua bima dithi ya magonjwa. Tangazo hili linaonyesha maelekezi jinsi ambavyo mtu utachukua bima hiyo, na nambari za wasaidisi ambao wanaweza kusaidia ukitaka bima hiyo.

Bima kwa ajili ya kusimamia gharama za matibabu hospitalini mtu anapokuwa mgonjwa .Katika tangazo ambalo limetoa maelekezo jinsi ya kuweza kujihusisha.

Katika soko la wazi, samaki waliotumbukizwa mafutani na wapo tayari kwaajili ya kula wanaonekana. Samaki hawa wamewekwa kwa ajli ya kuuzwa. Muuzaji, amekiti akionekana na manoti fulani mkononi.

Soko limejaa watu wengi, kila mmoja akiwa na shughuli zake, wengine wanapita wakitafuta bidhaa, wengine wakiwa wamekaa wakinunua au kuuza, kila mmoja akiwa na haraka ya kumaliza lake.

Kwenye mazingira ya kibiashara katika kibanda kimoja kilicho katika soko wazi panaonekana matunda mbalimbali yanayouzwa ikiwemo mananasi, malenge, mahindi na mengineyo. Kibanda hiki kipo tayari kupokea wateja wakati wowote.

Kibanda kidogo kinachotoa huduma za M-pesa kinaonekana, mle ndani ndizi zilizotayari kuliwa pamoja na vitu vingine vipo kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Magari mapya yanaonekana kuuzwa, yamepangwa kwenye mpangilio mzuri kwenye eneo la mauzo la magari, kila gari linaonekana likiwa safi kabisa, milango imefungwa, vioo vikiwa vimepandishwa na taa zake zikiwa mpya bila doa.

Matunda mbalimbali ikiwemo ndizi, maembe na mapera, yamewekwa tayari kwa ajli ya kuuzwa, mteja mmoja anaonekana akinunua, akichagua matunda kwa uangalifu huku akizungumza na muuzaji, mazingira ya soko yanaonekana, na watu wengi wakipita wakitazama bidhaa.

Tangazo hili linaonyesha picha ya familia moja. Baba, mama pamoja na mtoto wakiwa na furaha. Kuhimizwa, kuchukua bima ya afya kujikinga na magonjwa.

Katika mazingira tulivu, gari la kifahari lenye rangi nyeusi linaonekana. Gari hili linapendeza. Madirisha yake yote yamefungwa. Na magurudumu yake yote yanaonekana yenye hali nzuri. Mwonekano wa gari hili, unavutia macho ya wateja kwa umbali.